Muktatha ni wa kiafya. Wauguzi wa afya wanatoa ile huduma ya kudunga waru sindano ili kuzuia magonjwa mbali mbali, wamevaa barakoa ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana kwa ukaribu na mgonjwa, kuna msaidizi mwenzake vile vile mgonjwa ameketi kwenye kiti akingoja kupewa dawa yenyewe.

Naam kuna posta ya daktari wa kienyeji ukipenda unaweza mwita mganga. Pale ameweka kibandiko chake pale na nambari yake ya simu pamoja na jina yake. Kuna mtu pale analiangalia pengine ako na shida ambayo pengine nadhani kwamba anaweza kutatua. Pengine ni ya kibiashara, nyota ya familia na zingine nyingi ambazo ana imani kambwa anaweza tatuliwa.

Muktadha ni wa afya , wahudumu wa afya wako katika shughuli za kutoa huduma za kiafya kuna mgonjwa ameketi chini wamevaa barakoa ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana kwa karibu sana na mgonjwa vile vile kuna daktari mwenzake ambaye anamsaidia kuhakikisha kwamba shughuli mzima imeenda sawa sawa.

Wa kiafya, ambao pale kuna watu watatu, ambao wanaosha mikono, katika mifereji. Kuna mmoja amebeba mkoba wa bluu na vile vile kuna pale wote wamevaa nguo za manjano na jinsi pia wameyavaa.

Muktadha ni wa ki afya na mama niwa kienyeji ambae pale anahudumia mgonjwa ambae ni mja mzito anaetarajia kuza. Kuna wamama pia wameketi katika kiti, wengine wameketi kando wanamgojea amalize kumhudumia mgonjwa.

Mkutano wa afya ambacho inahusisha Ile chanjo cha ugonjwa ya homa nyongo. Kuna pale sindano na pia mhuguzi wa afya, amevaa glovu ambayo inaweza pia kuzuia magonjwa mbalimbali.

Naam tuko katika muktadha wa afya ambapo pale kuna dawa ambazo zinatumika pale mtu anapokuwa na shida ya nguvu za kiume anaweza kunywa ile dawa ili kuongeza msisimuko wa damu ili uweze kufikia mwili mzima na kile kiungo cha kufanya kile tendo , cha ndoa naam.

Muktadha bado ni wa afya ambapo pale kisa cha moto kimetokea ambapo kuna watu ambao wameathirika, pengine nyumba zao zimepata kuchomeka na wengine wameweza kupata majeraha ambazo pengine huweza hata kuchangia kupoteza kwa maisha kwa mwathiriwa.

Muuguzi wa afya pale anahakikisha kwamba dawa ambazo ziko katika sehemu ya kuhifadhi madawa ziko katika mahali ni sawa ya baridi, ya joto na vile vile anahakikisha kwamba sawa ambazo ziko pale hazijapitisha tarehe baada ya ambavyo haziwezi kutumika.

Muktadha ni wa afya ambayo inahusisha mojawapo ya zile vitu muhimu sana katika afya ya binadamu hio ni maji na maji pale inafaa iwe safi ili mwananchi asiweza kupata tatizo lolote. Kuna pale vigurudumu ambazo zimekuja kuchotewa maji. Kuna pia mama pale katika shughuli zake za kutaka kuchota maji. Pia kuna mzee ambaye amevaa barakoa ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutozingatia haya.

Mukdhata ni wa kiafya ambayo mgonjwa amelazwa . Anaweka katika Ile recovery position hili aweze kupata nafuu baada ya kupata majeraha. Kuna daktari ambaye anamsaidia vilevile amevaa barakoa hili ambaye anaweza kumsuia zile magongwa anaweza kupata kwa kutangamana kwa karibu sana na mwengine.

Muktadha ni wa afya na pale mwuguzi w afya ambaye ameshika mtoto inaashiria ya kwamba anataka kumpatia dawa. Kuna mama ambaye pia anaangalia mtoto anayembeba. Kuna pia wauguzi wengine pale nyuma wako na kile kitu cha kuwekea chanjo, madawa za chanjo. Pia wagonjwa wengine wanangoja wakati wao ufike ili waweze kuhudumiwa.

Hali katika vitu ambazo zinaweza kuathiri afya ya binadamu ambapo mojawapo ni mazingira ambayo si safi. Mafuriko inapotokea inaweza kuathiri afya ya watu. Vilevile wanaweza kupata magonjwa ambayo yanakuja kwa sababu ya maji ambayo sio safi.

Muktadha ni wa kiafya ambapo inahusisha Yule daktari wa kienyeji ambaye anauza madawa ambazo pengine wanaamini kwamba zinaweza kutibu magonjwa mbalimbali zikiwemo zile za zinaa ama zile virusi ama hata bakteria ambazo zinaweza sambazwa kwa kutangamana nazo katika mazingira. Vile vile ako pale ameketi na dawa zenyewe zinakaa, sio katika hali ambayo inaweza kupendeza mtu , maanake iko katika mazingira ambayo haikai safi.

Muktadha ni wa kiafya, pale kuna mgonjwa ambaye amelazwa, ako katika hali mahututi hawezi kupumua vizuri hivyo anapewa hewa kupitia zile vifaa za kumsaidia kupumua vizuri, pia kuna mhudumu wa afya ambaye anamsaidia pale amevaa vazi zake rasmi za kikazi ikiwemo barakoa.

Ndani ya hospitali ambapo kuna, madaktari ama wauguzi wa afya ambao wako katika shuguli nzima, ya kufanya upasuaji .Daktari mkuu ako pale anafanya ushonaji, bada ya i ile penyo kuachwa katika mwili wa mgonjwa, vile vile pale nyuma kuna tarakilishi ambayo inaeza ku kuonyesha kwamba, mgonjwa ako katika hali mahututi ama anaendelea vizuri.

Mafuriko yametokea ambapo wanadamu pamoja na wanyama wameweza kuathirika kiasi kwamba wameweza kukosa makao ambayo wanaweza kujisitiri na hili hali ya mafuriko. Hii pia inaweza kuchangia kuwemo kwa magonjwa ambayo yanakuja na na mazingira ambayo sio safi haswa maji ambayo ni chafu.

Muktatha ni wa kiafya, unaona pale kuna mama ambaye amebeba mtoto wake, ambao pengine ametoka kuzaa, vile vile pale ameketi kwenye kile kiti cha wagonjwa, vile vile pale nyuma kuna vitanda cha wagonjwa ambavyo kuna zile mashine za kupima hali ya afya ya mgonjwa, aonekana mama ako tayari kuweza kuenda na mto mtoto wake nyumbani.

Kituo cha afya ambapo kuna daktari pale wa kiasili, ambaye ana anajidai kwamba anaweza kutibu magonjwa mbali mbali ikiwemo malaria , ugonjwa wa typhoid , ule ugonjwa wa kuto kukua na shida ya kula vizuri indigestion ama, pia kuna ile ugonjwa wa pressure kuwa juu sana anaweza kutibu, vile vile naa anatumia zile, madawa za kiasili, mimea yani, mizizi ya mimea, kueza kuyatatua haya mashida.

Wahudumu wa afya wako pale, wanajaribu kuwaelimisha wanajamii jinsi ya kutumia maji vizuri kuzuia magonjwa. Yakiwemo kuosha mikono vizuri kabla na hata baada ya kutumia vifaa mbalimbali. Vilevile wako pale na maji amabyo pia wanatumia kuelezea moja kwa moja wananchi wanapoona pale.

Muktadha ni wa afya ambapo pale kuna wahudumu wa afya ambao wako katika shughuli nzima ya kutembelea vile viwanda ambavyo vinahusiana na kuweka dawa ama kutunza dawa ili zisije zikaharibika. Vilevile inaonekana pale kuna waziri ambaye anakuja kutembelea ile hali aweze kujua kwamba viwango ambavyo vimewekwa zinafuatwa kikamilifu.

Muktadha ambao bado ni wa afya na kuna pale hali ya kiangazi ambayo inaweza kuathiri afya ya binadamu pamoja na wanyama. Kuna mnyama pale ambaye tayari, ashaaga dunia kwa kukosa maji ambayo ni moja ya zile vifaa muhimu sana katika afya ya wanyama vilevile kwa wanadamu.

Muktadha bado ni wa afya ambapo pale kuna mgonjwa ambaye anaangaliwa na mwuguzi wa afya. Inaaminika wako pale watatu wanaangalia sikio pale wanajaribu kuangalia kama kuna shida yoyote ambayo pengine mgonjwa ako nayo ama pengine inatoa usaa ama pengine hawezi kusikia vizuri, nao wako katika shughuli nzima ya kuhakiki kwamba anapata shughuli za afya ambazo ni vyema kwake.

Muktadha ni wa afya, mvua imenyesha kiasi kwamba kuna mafuriko, kuna pale mwanachi ambaye anayetumia kile kinachoitwa mkokoteni ili kuweza kuepukana na hali yenyewe, kuna magari pia ambazo zinajaribu kuweza kupita lakini hali yenyewe haiwaruhusu, wananchi pia wanatembea kandokando ya barabara kuepukana na hali yenyewe.

Muktadha ni wa afya ambapo pale kuna mama ambaye amesimama akupatie shughuli nzima za kuosha mkono yake ili iweze kuzuia magonjwa ambayo yanakuja kwa kutozingatia usafi wa wa maji ambayo yanatumia ili aweze kupata afya nzuri, naam.

Muktadha ni wa kiafya ambayo inahusisha wale watoto ambao bado ni wa kiwango ama hawajafika kiwango cha kipimo ama cha uzito ule unaowaruhusu waweze kwenda nyumbani hivyo basi wanawekwa katika kile kitengo cha kuhakikisha kwamba wako katika afya nzuri kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani, pale kuna daktari ama muuguzi wake ambaye anaangalia kama mtoto mwenyewe ako katika hali nzuri.

Kuna daktari wa meno pale ako na msaidizi wake wanaangaia hali ya meno ya magonjwa ambaye amekuja na pia wamevaa kile tunachoita barakoa ndio wasiweze kupata magonjwa ambayo inaweza kupatikana kwa kukaribiana sana na mgonjwa , na pia pale nyuma kuna adubini ambayo pia husaidia kuangalia yale ambayo macho ya binadamu wa kawaida hayawezi kuyaona.

Mkutadha ni wa afya tuko katika wadi ya watoto wadogo pale kuna madaktari ambao waangalia hali ya hawo watoto baada ya kuzaliwa vilevile kuna mama pale anangoja pengine aweze kupewa ruhusa ya kuenda na mtoto pia ni kama ni mjamzito anangoja shuguli nzima ya kuzaa pengine akokatika ile hali ya kupata uchungu wa uzaaji.

Muktadha ni wa kiafya amapo inahusisha pale muuguzi ama muhudumu wa afya vilevile amavaa pale barakoa iliaweze kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana sana na zile vifaa ambazo pengine ziko na zile unyevunyevu ama ziko na zile hewa ambayo si safi sana kwa afya kwa ile ya binadamu anahusisha na zile mitungi ambazo zinabeba oxygen ambayo inaweza kumsaidia mgonjwa wa kawaida pale anapo anaposhindwa kupumua vizuri.

Katika wodi ya watoto wachanga ambao hawajafikisha kile kiwango cha uzito ambao unahitajika. Pale wanapewa chanjo na pia wahudumu wa afya wanawaangalia hali yao ya afya ili waweze kuhakikisha kuwa wako hali mzuri kabla ya kuruhusiwa kuenda na wazazi wao nyumbani.

Kituo cha afya ambapo pale kuna muhudumu wa afya wa kijamii amekuja kutembelea pale mgonjwa, anajaribu kumueminisha ama kumtafutia mawaitha, jinsi anavyo weza kuendelesha maisha yake vizuri ili asiweze kuathirika na shuguli nzima za magonjwa, ama yale yanaweza kuja kuandamana na hali ngumu, ama hali mbaya ya kiafya.

Muktadha ni wa hospitalini, ambapo pale kuna daktari au muuguzi wa afya, ambaye anaangalia meno ya mgonjwa. Amevaa pale gwanda rasmi ya kazi vile vile amevaa barakoa ambayo inamsaidia kuzuia magonjwa, ambayo yanaweza kupatikana kwa kutangamana karibu sana na mgonjwa. Mgonjwa amelala pale kwenye kitanda cha wagonjwa pale nyuma kuna vitanda za wagonjwa. Asante sana.

Wahudumu wa afya wako katika harakati zao kupeana chanjo. Wagonjwa wamekuja, kuna mama pale ako mtoto vilevile wamevaa barakoa wote ili kuzuhuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kukaribiana sana na mgonjwa. Naam asante.

Bila Shaka ni maafisa wa afya, wanajaribu kuelimisha watu jinsi ya kutumia choo yaa kisasa Ili kuzuia hali ya kwamba Bado uchafu unasalia pale ili pengine wasije wakapata magonjwa ambayo yanakuja kwa kutozingatia usafi vyema au usafi nzuri wa choo za kisasa. Asante

Hapa ni hospitali ambapo kuna wauguzi wa afya pale ambao wanaweza kuangalia hali ya mtoto ambaye amezaliwa pale. Wamevaa nguo zao rasmi za kikazi pia wamevaa barakoa ambayo inaweza kuzuia ili wasiweze wakasambaza ugonjwa kutoka kwao hadi kwa mwenye amezaliwa ama kadhalika kutoka kwa mtoto hadi kwao. Vilevile pale kuna vifaa vya kupima hali ya afya ya mgonjwa, naam.

Muktadha wa hospitali ambapo pale kuna madaktari ambao wamemaliza wanafanya ile shughuli ya upasuaji ni kama mgonjwa ako katika hali isiyo . Wamejivaa katika gwanda zao za kikazi ikiwemo barakoa ambayo inatumiaka kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kupumua hewa ambayo isiyo safi.

Muktadha ni ule wa afya ambapo kuna pale dawa za kiasili ambapo vinaaminika kwamba vinaweza kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo za zinaa ama zile ambazo mtu anapata baada ya kutangamana na zile virusi ambazo zinaweza kuadhiri afya ya mtu, vilevile wanaamini kwamba hizi madawa zinaweza kutibu zile magonjwa ambazo kwa kawaida haya madawa za kisasa hayawezi kuyagharamia au kuyatibu.

Muktadha ni wa kiafya. Ambapo kuna mafuliko ambayo imetokea. Na wananchi wameweza kuathirika. Mtu anahama pale na viti zake ametumia jahazi ndogo. Na hivyo basi shughuli nzima za afya zitaweza kuathirika. Magonjwa ambayo yanakuja kutokuwa na maji safi yatawaandama. Na vile vile kwa kukosa malazi mahali pakukaa itaawaathiri pakuwa wanaweza kupata ugonjwa mbalimbali zinazotokana na dudu mbalimbali.

Muktadha ni wa afya ambapo pale kuna daktari ama muuguzi ambaye anashughulika na zile madawa za kienyeji ama za kiasili . Katika shughuli nzima ya kuuza madawa zake pale , ameziweka katika vitengo mbalimbali zingine ziko katika machupa , zingine ziko katika vibuyu hivyo basi anaendelea na shughuli nzima za uuzaji wa dawa za kiasili.

Muktadha ni wa afya ambapo kuna mama ambaye ako katika ile hali ya kutaka kuzaa, uchunu wa mwana tayari ushaanza kumfikia. Hivyo basi kuna daktari ambaye ni wa kijiji pia ambaye anaweza kumsaidia kumzalisha. Hawajaenda hospitali na pia hii ni moja ya wale ambao wanawasaidia ili waweze kuzaa bila kupata tatizo.

Muktadha ni wa kiafya ambapo pale kuna gavana ambaye amekuja kuangalia wagonjwa ambao wamelazwa katika vitanda . Amekuja katika hospitali vilevile hapo kando kuna mzazi ambaye anaangalia mtoto wake jinsi anavyoenselea

Mktadha ni wa kiafya mafuriko imetokea watu wanajaribu kuepa pale kutumia pikipiki zao wengine bado wameshindwa kupita vizuri magari pia yameweza kuzombwa na maji ,kuna watu ambao wanapiga picha pale na shughuli nzima ya usafiri umepata kutatizika.

Muktadha ni wa afya ambapo kuna pale mwananchi wa kawaida ambaye pengine anamsaidia mtoto mdogo ili aweze kunawa vizuri ili aweze kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutozingatia usafi. Hivo basi wanaweza kusaidia wananchi wa kawaida kuwaelimisha jinsi ya kuzuia magonjwa ambayo yanasambazwa na kutozingatia. Vilevile amevaa barakoa ili aweze kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana sana kwa karibu na mwenzake.

Mhudumu wa afya yuko katika shughuli ya kuwafunza wanafunzi jinsi ya kujikinga na maradhi mbalimbali . Wameketi pale katika darasa na kuna dawati ambayo wanafunzi wamekalia. Pale nyuma kuna kibandiko pengine ambacho kinatumika kuwaelezea zaidi jinsi ya kujikinga na hayo ambayo wanafunzwa. Asante.

Muktadha ni wa afya ambapo pale kuna maafisa pengine ni wa afya ambaoo wanabeba vitungi vya hewa ama oksijeni ambapo pia amevaa pale gwanda rasmi za kikazi pia amevaa barakoa ili kuzuia pengine magonjwa ambayo wanaweza pata katika mazingira haya ambayo wamo na vilevile haya oksijeni ama hewa hutumika kupea waginjwa ambaohawawezi kupumua vizuri naam.

Wa afya ambapo kuna pale daktari wa meno ana katika ile shughuli ya kungoa meno ama kuangalia hali ya meno ya mgonjwa . Mgonjwa amelala fudifudi pale na vilevile daktari ako pale na amevaa gwanda rasmi ya kikazi vilevile amevaa barakoa ambayo inaweza kumsaidia kuzuia yale magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana na mgonjwa moja kwa moja.

Watu wanaishi katika hali ambayo si nzuri kwa afya. Kuna vitongoji duni, maji ambayo yako pale sio safi. Watu pengine wanaitumia kuikunywa na hivyo basi inaweza kuathiri hali yao ya kiafya. Ile mvua imenyesha sana, watu hawawezi kusafiri kama kawaida, wanatumia zile vyombo ambavyo vinaweza kuwasafirisha ili waweze kuepukana na mafuriko.

Muktadha ni wa kiafya inahusisha madaktari wa meno wamevaa gwanda zao rasmi za kikazi ikiwemo glovu pamoja na maski ambayo inawasaidia kuzuia magonjwa ambayo inaweza kuja kwa kutangamana sana kwa ukaribu na mgonjwa, wanaangalia meno yake ilikupata kujua pana shida gani iliwaweze kulitatua.

Muktadha ni wa kiafya, unahusisha wahudumu wa afya ambao wanatoa zile vitu tunazoita chanjo za magonjwa mbalimbali kwa watoto ambao ni wadogo ili waweze kuzuia magonjwa wanapokua. Hii huwasaidia vilevile kukua na afya njema hapo mbeleni.

Muktadha ni wa afya, kuna dawa pale ya Ibuprofen ambayo inatumika, katika shughuli mzima ya kupunguza joto kwa mwili ya mwananchi ama mgonjwa ambaye anaweza kuadhirika na ugonjwa wowote ule, na pia kuna dawa zingine pale nyuma ambazo ziko katikati vibuyu karibu madawa tatu tofauti.

Muktadha ni wa kiafya ambapo inahusisha pale wahudumu wa afya. Kuna daktari pale ambaye ni wa meno. Amevaa barakoa ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana sana kwa ukaribu na mgonjwa. Vilevile kuna mgonjwa ambaye amelazwa pale anajaribu kuangalia meno yake kuweza kujua shida ambaye ako nayo. Naam.

Ni wa kiafya, kuna pale dawa ambazo zinapewa kupitia njia ya sindano, pale muhudumu wa afya anaweza kutoa dosi ambazo anataka ili mgonjwa aweze kupatiwa kwa urahisi, iliaweze kupata nafuu na kijiimari katika afya yake.

Mktatha ni wa hospitali pale wauguzi wa afya wamebeba, pacha inavyo onekana, mama pia ako pale anaangalia watoto wake ambao tayari wameletwa katika ulimwengu mpya na inavyo onekana waugizi wa afya pia wamefurahia, kiasi kwamba wameona hali ya nzuri ya afya ambayo watoto wenyewe wako katika.

Makame pale inaashiria na mmama ambaye anatembea muda mrefu sana kutafuta maji amebeba mtoto wake mazingira yenyewe haikai ya kupendeza inaweza kuadhiri afya yako kuwa hawapati maji safi ambaoyo inaweza kutumika kukunywa hivyo basi wanaweza kupata saidi magonjwa ambazo zinakuja kutokana na maji ambayo sio safi.

Mhudumu wa afya ako pale katika shughuli zake za kupeana Huduma za afya ambapo anadunga mgonjwa na sindano, pengine ni chanjo pale. Vile vile amejivaa katika sare rasmi za kikazi. Amevaa barakoa, pengine kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuwa yanaenezwa kwa kupumua hewa ambayo imechafuka.

Vitu muhimu katika afya ya binadamu, kwa hivyo basi kuna mtu pale ambao, anaashiria kwamba kuna maji ambayo yanahitajika ambayo ni masafi, kwa ajili ya afya ya binadamu, kwa hivyo kuna mitungi ambayo inabeba maji, vile vile kuna pale kibandiko ambacho kinaonyesha kwamba maji ni muhimu kwa.

Kituo ni ya afya ambao inahusisha daktari ambaye amevaa pale steloskopu yake vilevile amevaa vazi lake yake rasmi ya kikazi pale kuna mtoto ambaye amelazwa katika kitanda yenyewe anafunikwa iliaweze kupata choto kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kukosa choto.

Muktadha bado ni wa afya na wahudumu wa afya ambao wako katika ule muktadha wa kijiji wanapeana huduma mbalimbali, ikiwemo kuwaelimisha wanajamii jinsi wanavyoweza kutumia maji safi, kunawa mikono, ili kuweza kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuja kwa kutozingatia usafi wa mazingira. Vilevile wamevaa barakoa ili waweze kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana kwa ukaribu sana miongoni mwao.

Mkutadha ni wa afya pale kuna chanjo ambayo inaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama ya matumbwitumbwi, surua, hata vile rubela kuna pale sindano ambayo inatumika kuvuruta ile dawa kabla hajapewa mgonjwa mwenyewe.

Naam wauguzi wako katika shughuli nzima paleya kupeana chanjo. Na baada ya kupewa chanjo kuna venye unapakwa rangi katika kidole chako kuashiria kwamba wewe tayari ushapokea chanjo yenyewe, ili kuzuia hali ya kufanyiwa chanjo mara ya pili. Ama kuweza kuonyesha kwamba ,huyu tayari ashapewa lile chanjo. Naam.

Hospitali ambapo ni mahali pa watoto ambao wamezaliwa kabla ya kufikisha kiwango cha kipimo cha kutosha au pengine hawawezi kuendelea vizuri. Wakienda hapo wataweza kuruhusiwa kwenda nyumbani katika hali ambao wako nayo. Pale kuna mzazi, ambaye amekuja kutazama hali ya mtoto wake. Vile vile mtoto mwingine amelazwa pale wanangoja mtoto mwingine aweze kupata nafuu ili kuweza kwenda nyumbani.

Muktadha ni wa kiafya, kuna madaktari wawili, wamevaa vazi zao rasmi za kikazi ikiwemo barakoa. Mgonjwa amelazwa wanaweza kumwangalia meno ili waweze kujua kuna tatizo gani, pale pia kuna kiwango kile kinachotumika kupima hali ya afya ya mgonjwa.

Muktadha ni ule bado wa kifya, pale tuna daktari wa kiasili ambaye unaeza muita mganga. Ako ameketi pale katika kiti chake, nyumba yenyewe ni nyumba imefichika. Pale chini pia mazingira haikai masafi sana, lakini anatengeneza dawa zake ambazo zinatokana na mizizi za miti. Zinaaminika kwamba dawa zenyewe zinaweza kutibu magonjwa mbalimbali, zikiwemo za sinaa na hata zile ambazo zinatokana na virusi ama bakteria mbalimbali.

Muktadha ni wa kiafya ambaye inahusisha pale wauguzi wa afya wanapeana pale shughuli zima ya chanjo kwa watoto ambao bado ni wachanga, kuna mama ameketi na mtoto wake katika paja lake, akiwa anapewa chanjo ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutopata chanjo yenyewe , vilevile muuguzi amevaa sare zake rasmi za kazi ikiwemo maski, kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana kwa urahisi na mwingine.

Muktadha ni wa afya ambapo pale kuna shughuli nzima za watu wanaendea maji, wanatafuta maji ambayo pengine ni haba na ile iweze kuathiri afya zao kwa kuwa wanaweza kupata maji ambayo pengine sio safi sana kwa matumizi ya binadamu ya kawaida. Hali hii pia inaweza kuleta magonjwa ambayo yanaandamana na kukosa maji safi ama kutumia maji ambayo sio safi sana.

Muktadha ni wa afya ambapo pale kuna muuguzi wa afya anapeana chanjo kwa wagonjwa mbalimbali. Mgonjwa ameketi pale, anaashiria kwamba ako katika hali ya uchungu maanake ile sindano inaingia katika mshipa wake na vile vile daktari amevaa gwanda rasmi ya kikazi. Pale nyuma kuna vifaa mbalimbali ambavyo zinatumika kuweka zile vaccine vizuri ili zisiweze kuharibika.

Mkutadha ni wa kiafya ambapo pale kuna wanachi wa kawaida wanajaribu kutoa takataka iliwasije wakaa adhirika na hali ya uchafu ni watu wa tano wamevaa barakoa ilikuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kukutana madai ambayo sio safi.

Kiafya ambapo pale kuna mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa ambaye ako katika hali ambayo si sawa amepata majeraha mbalimbali tusemekwenye kichwa kwenye mkono . Pale kando kuna

Mhudumu wa afya ambapo kuna pale daktari ambaye amevaa nguo lake rasmi la kazi pia amevaa barakoa ambayo inamsaidia kuziuia yale magonjwa yanakuja baada ya kutangamana kwa karibu sana na mgonjwa . Machine ziko pale ambayo zinatumika kupima presha ya mgonjwa na pia kuangalia hali yake ya kiafya. Vilevile kiti ya kukalia pale ambapo anafanya shughuli mzima ya kuangalia mgonjwa pia iko pale.

Muktatha wa kiafya ambayo inahusisha vitongoji duni, na bila shaka pia wanakosa maji, kuna hali ya kiangazi ambayo inaweza kuwaathiri, kwa kuwa pia watakosa chakula cha kimsingi, hivyo basiwanaweza kuathirika na magonjwa ambayo yanakuja kwa kukosa maji safi, na vile vile, lishe bora.

Daktari pale wa kienyeji ambaye anaitwa Dr. Mantori anasema anapeana dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufunga mke au mume dithi ya hawa . Hivyo basi kuna pale mwananchi wa kawaida, ambaye anazisoma kuangalia kwamba ni gani ambayo anaendea pale naam anaamini kwamba anawezakusaidia wananchi wa kawaida. Vilevile anapeana namba yake pale ili, yeyote ambaye ako na shida anaweza enda pale na aweze kusaidika.

Hidhara ya kiafya ambapo inahusisha wanainchi wa kawaida, ambapo wapo pale wanaosha mikono ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutozingatia usafi wa maji ambao wanatumia au hata kuosha mikono. Na hivo basi hii inawasaidia kusuhia yale magonjwa ambayo yanaweza kuja ikiwemo zile kuhara, na vile vile amevaa balakoa ,ili kuzuia magonjwa pale ambapo anaweza kutangamana sana kwa ukaribu na mwingine.

Kuna mhudumu wa afya pale anapeana chanjo kwa mtoto ambaye ameletwa na mama yake. Wako pale wanazungumza anahakiki kwamba mtoto amepewa chanjo zake, pengine ili kuzuia magonjwa ambayo inaeza kuja hapo mbeleni endapo ataweza kupata zile chanjo.

Bado ni bweheri wa kifya, ambapo inahusisha wanainchi ambao wanaishi katika vitongoji juuni, pengine ni kwa kukosa fedha, na pia kuna hali ya kiangazi ambayo inaendelea .Bayana hii inaweza kuathiri afya zao. Pengine hawezi pata hata kupata lishe bora, bila lishe bora afya itahathirika. Maji pia pengine itakuwa shida. Manake kuna hali ya kiangazi na bila maji hali ya afya pia itapata kuathirika!

Muktadha wa hospitali maafisa wale wako katika shughuli zao za kuangalia mgonjwa ambapo wanampima pale presha ili waweze kujua ni kiwango kipi cha presha ambapo akonacho kabla hajaweza kuhudumiwa kikamilifu.

NI wa afya ambapo inahusisha daktari wa meno, kuna mgonjwa amelala katika kiwanja cha wagonjwa hivyo basi wanatumia zile vifaa ambazo wanaeza kuangalia meno ya mgonjwa na wapate shida iko wapi, kama NI meno ambayo inafaa ungolewe ama dawa yenyewe imetosha kumpea ili aweze kupata nafuu. Hi I basi shughuli hizi daktari amevaa glovu Ile aweze kuzuia magonjwa ambayo Inaezakuja kutangamana Sana karibu na mgonjwa.

Mktatha ni wa afya ambapo pale kuna wauguzi wa afya ambao wako katika shughuli nzima ya kufanya upasuaji. Kuna daktari watatu ambao wanafanya upasuaji pale na wamevaa barakoa ili waweze kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana sana kwa ukaribu, na mgonjwa naam.

Muktadha ni wa kiafya ambao pale kuna wahudumu afya ambazo wanapeana chanjo kwa watoto wadogo ili waweze kuzuia magonjwa ambazo wanaweza pata hapo mbeleni. Amevaa vazi lake rasmi za kikazi vilevile ameweza kuvaa barakoa ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kukaribiana sana na mwingine.

Ambapo pale kuna wauguzi wa afya ama madakatari wamevaa barakoa iliwaweze kuzuia magonjwa ambayo yanayoweza kuja kwa kutangamana sana kwa ukaribu na mgonjwa . Wamevaa gwanda zao rasmi za kikazi , mgonjwa pia amelazwa pale chini wanamwangalia meno pale pia wako na vifaa zile za kufanya kazini.

Muktadha ni wa afya inayohusisha wauguzi wa afya ambao wako katika shughuli nzima za kudunga wagonjwa dawa. Vilevile wamevaa barakoa ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo wanawezapata kwa kutangamana kwa ukaribu na mgonjwa na hata shughuli nzima za kusajili wagonjwa pia unaendelea.

Wote wanafaa kupewa chanjo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa sugu mbali mbali kama vile suruwa. Katika picha hili kuna chanjo ambayo inakinga watoto ambao bado wako na miaka michanga dhidi ya ugonjwa wa suruwa ambayo huweza kuathiri afya zao pamoja hata na ule ugonjwa wa rubella. Naam.

Asante sana pale kuna katika hospitali ambapo kuna mama pale amezaa akona mtoto hiki ni kiwango cha kuzalisha wamama pia kuna pale mzazi ama pengine huyo ni waziri ambaye amekuja kuangalia hali ilivyo katika hospitali hili kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa katika kulinda afya za wamama pamoja na watoto, asante.

Maji safi ni muhimu sana katika afya zetu, hivyo basi katika picha hili kinaashiria kwamba kuna uhaba wa maji na pia hali ya mitungi ambazo mama hawa wamebeba maji, pengine si safi na hii inaweza kuathiri afya yao .

Umuhimu wa maji katika afya yetu ni jambo ambalo tunapaswa kuliangazia vizuri, kamba naelezewa kwamba pale kuna mitungi, ambapo zilikona maji, na mtu yule pia anatuambia kamba tuweze kuosha mikono zetu, hili kuzuhia magonja mbali mbali, ambazo zina kuja kuto tumia maji safi. Asante.

Katika picha hili kuna daktari na kuna mgonjwa pale, daktari anatumia hotosikopu kile chombo ambacho kinatumia kupima tunu la sikio pengine mgonjwa huyu ako na shida ya kimasikio ,pengine hawezi kusikia vizuri au pengine masiko yake kinavunja maji ama kinavunja damu pengine hatuwezi kuelewa lakini daktari anatumia hotosikopu.

Katika picha hili tunaona kwamba wawezeshaji wa afya ya jamii, pengine wanawaelemisha wale ambao wanaishi katika kitongoji duni Ili waweze kujitokeza katika harakati mbalimbali za kuweza kusaidia afya zao, pengine kuna chanjo ambao inahitajika kufanyika, pengine kuna maelezo ambayo wanafaa kupata.